Mwanamke akiwa amevalia gauni la hospitali. Ameketi kitandani akiwa amembeba mtoto mchanga. Mtoto huyu amewekwa nguo laini, ikiwa ni pamoja na kofia ndogo. Mwanamke huyu anaonekana kumuangalia mtoto wake kwa upendo au furaha.

Dawa za jadi zimeruwa kwenye meza. Zina chupa dogo dogo vyombo vya asili kama maboga na vifaa vingine vikionyesha utamaduni wa matibabu wa asili. Taswira hii inaonyesha kuwa ni kwenye daktari wa kienyeji.

muhuguzi anachunguza mtoto mchanga akiwa amevalia kofia ya maua na barakoa, mwanamke mwingine anaonekana amesimama mbele ya mama mjamzito akimpa maelezo, kuna vifaa mbalimbali vya hospitali vitanda na televisheni kwenye ukuta.

Taswira hii inaonyesha jumba hili la makazi duni, lililojengwa kwa matofali na mabati. Linaonekana limeadhiriwa kwa mafuriko. Maji ya udongo yanapita karibu na nyumba, na baadhi ya nyumba zimeanguka na kuacha vifaa na vitu vingine vikiwa vimeanguka vimetawanyika.

Taswira hii inaonyesha mkono mmoja unaonekana, ukimimina kidongo chenye rangi ya machungwa kutoka kwenye nyeupe ya dawa, na kuweka kwenye kiganja cha mkono mwingine. Chupa ya dawa ina lebo ya rangi ya machungwa na maandishi.

Daraja la barabara limeaanguka baada ya mafuriko na kuacha mazingira yaloharibika. Miti mikubwa iliyoanguka imetupwa karibu na daraja. Umati wa watu umekusanyika juu ya daraja wakitazama uharibifu uliosababishwa.

Hii inaonyesha daktari au muguuzi akimhudumia mtoto mchanga, akiwa ameketi karibu na mzazi ambaye amebeba mtoto huyo. Mwanamke huyo amevalia nguo ya rangi ya manjano huku daktari akivaa sare na skretepu shingoni. Wote wawili wameonekana wakiangalia mtoto kwa umakini huku daktari akitumia kifaa kidogo kumhudumia.

Katika eneo la ukame kwenye hali ya kahawia na miamba kuna wanawake wawili wanaochota maji. Mwanamke mmoja ameinana akitumia chombo kidogo kuchota maji na kuyamwaga kwenye ndoo kubwa ya anjano. Mwanamke mwingine amesimama karibu akiwa na ndoo nyingine ya anjano. Wote wawili wamevaa sketi zenye miraba.

Ufafanuzi huu unaonyesha mazingira ya kituo cha afya au hospitali. Mwanaume mmoja akiwa amevalia fulana ya kijani na barakoa. Ameketi kwenye kiti, mtaalamu wa afya akiwa amevalia sare ya blue na barakoa. Anampa mwanaume huyu sindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Daktari mwanaume, amevaa nguo ya daktari ya rangi nyeupe, na anachunguza mgonjwa wa kike aliye kaa kitandani. Wawili hawa wanaonekana wakiongea, na mgonjwa anasikiliza kwa makini huku akiwa amemtazama.

Taswira hii inaonyesha wanaume watatu wakiwa wamevaa barakoa za kufunika uso. Wanashughulika ndani ya ghala. Mtaalamu mmoja aliyevalia kanzu nyeupe, anaongea na watu wengine akitoa maelezo.

Wanawake wawili, wakiwa wamevalia glovu na barakoa. Wamesimama karibu na gari la kubebeba abiria. Gari hilo lina lenye nembo ya maji, na wanawake hawa wanaonekana wakishughulikia au wakifanya maandalizi ya kazi.

Katika chumba kikubwa kinachofanana na ukumbi, kuna mtaalamu wa afya amevaa mavazi ya upasuaji na amevalia barakoa na miwani maalum. Anatibu meno ya mwanaume ambaye amelala kwenye kitanda cha matibabu. Mtaalamu huyu ameshika vifaa vya matibabu.

Duka la dawa za kiasili vina mabango yenye matangazo ya bidhaa. Ubao huu unaandikwa daktari Mduba na orodha ya magojwa anayotibu kama vile kaswende sugu na matatizo za nguvu za kiume. Dawa hizi zimekwa kwenye chupa mbali mbali zimetunza kwenye meza maalum.

Ni mtu mtaalamu, akiwa amevaa barakoa, kofia ngumu na kanzu nyeupe ya maabara, anachunguza kwa makini mitungi ya gesi ya oksijeni iliyopangwa kwa safu. Anashikilia chupa ya dawa mikononi, akifanya ukaguzi wa bidhaa hizo.

Katika kukwaa hiki kuna mtalaamu wa afya amevaa mavazi ya kijani, akiwa amesimama karibu na mgojwa, mgojwa huyu amelala kitandani akiwa amefunikwa shuka. Mtaalamu anamsaidia mgojwa kuingia kwenye mashine kubwa yenye umbo la duara ambaye inaonekana kuwa kifaa cha uchunguzi wa kimatibabu.

Katika chumba hiki, kuna mtaalamu wa afya. Amevaa sare ya kijani, akiwa ameinama na kumtunza mtoto mchanga. Mtaalamu huyu anafunga mtoto huyo kwa shuka lenye maua nyeupe. Mtoto huyu analala kwenye kitanda maalum cha watoto, huku uso wake ukitazama juu. Nyuma yao kuna vifaa vingi.

Katika eneo hili kuna kundi la watu wakiwa wamevaa mavazi maalum nyeupe na kuvalia vifaa vya kunyunyuzia mgongoni. Wanasafiri kupitia shamba lenye mimea iliyo na udhaifu. Wanaonekana kuwa wanashighulika na mchakato wa kunyunyuzia labda za wadudu.

Mtu mzima na mtoto wamesimama karibu na tanki kubwa la maji, wakiwa wamevaa barakoa za kufunika uso. Mtu mzima anatumia sabuni kumsaidia mtoto kuosha mikono yake, ikionyesha umuhimu wa usafi wa mikono.

Ufafanuzi huu unaonyesha mazingira ya hospitali au kituo cha matibabu. Watu wanne wanaonekana wawili kati yao wamevaa makoti meupe yanayoashiria wao wataalamu wa afya. Mmoja wao ni mwanamke ambaye anasimama kati kati akiwa amefungwa kwenye kifaa maalum kinachomsaidia kusimama au kutembea.

Kundi la vijana na watu wazima, wamekusanya wakiwa wameshikilia mabango yenye ujumbe mbalimbali. Ujumbe huu unaonekana kuhusiana na hedhi na unyanyapaa. Mfano ya mabango hayo yanasema, acha unyanyapaa wa hedhi.

Katika eneo la makazi labda mtaa wa Juma, kuna watu waliosimama mbele ya jengo ndogo la bluu lenye nembo ya juu na maneno ya ukuta. Jengo hilo linaonekana kuwa choo cha umma au kitu cha usafi, mwanamke mmoja amevaa nguo ya kitamaduni na mwanamume amevaa fulana ya bluu na jeans, wote wameonekana wametabasamu.

Katika chumba cha hospitali, kuna mtaalamu wa afya amevaa sare ya kijani akiwa ameinama na kumtazama mtu aliyelala kwenye kitanda cha oni, mtu huyo amefunikwa shuka nyeupe yenye nembo ya msalaba mweusi, mtaalamu huyo amevalia glavu na skeletep .

Mzee amevalia mavazi y kiasili na kofia nyekundu. Amekaa chini ndani ya nyumba ya udongo. Mbele yake kuna vipande vya mti, na anatumia kisu cha jadi kuchonga mti mmoja, akionyesha utamaduni wa kazi za mikono.

Kikundi cha watu kikiwa kimekusanyika, wengi wao wamevaa fulana au jeketi yenye rangi ya samawati iliyokolea, huku mwanamke mmoja akiongea na wengine huku akishika karatasi. Watu wengi wao wanaonekana wakiangalia kwa makini na kusikiliza. Baadhi yao wamebeba bendera ndogo na kufunga mifuko.

Katika eneo la wazi, barabara inafunikwa na maji mengi ya kahawia, yanayoathirika kwa kazi. Kuna pikipiki inapitia maji haya ikiwa na watu wawili, mmoja wao anajaribu kusukuma pikipiki hiyo kwa miguu akiwa ameinamisha kichwa. Maji yamefunika kabisa barabara na yanatengeneza mawimbi madogo.

Daktari anatoa huduma ya matibabu kwa mtoto mchanga akiwa amevaa koti jeupe la daktari, akimwangalia kwa makini. Mama mtoto amembeba mtoto huyo na kumwangalia kwa makini. Wote wawili wanaonekana waki wakishirikiana na kuhakikisha mtoto anapata matibabu sahihi.

Daktari mwanamke, amevaa nguo za daktari na miwani. Anafanya uchunguzi wa macho kwa mwanaume. Anaonekana akitumia mashine maalum na chati za macho zimeniginizwa ukutani, ikionyesha mtaalam huyo yuko hospitalini.

Kituo hiki kinaonyesha mkusanyiko wa vitu mbalimbali ikiwa na mwonekano wa kiutamaduni au kidini. Kuna chombo kimoja kikubwa chenye umbo la barungi kilichopakwa kwenye kamba iliyosokotwa. Juu yake kuna sanamu ndogo ya mbao.

Huyu ni daktari wa meno akiwa kazini. Amevalia barakoa na glavu. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum. Mgonjwa amefunga mdomo huku daktari akitumia vifaa vyake kumtibu. Kiti cha mgonjwa kiko mbele ya kabati lenye kaunta na sinki. Vifaa vingine vya matibabu vyaonekana vikiwekwa vizuri.

Taswira hii inaonyesha eneo la jangwa ambapo pana mti uliojaa wadudu wanafana na nzige, ambao wanasambaa kote angani. Mtu mmoja anaonekana akijaribu kuwafukuza kwa kutumia fimbo ndefu.

Watu wawili wakiwa wamevalia barakoa na nguoza kazi, wanashughulika kuhamisha mitungi mikubwa ya gesi ya oksijebi. Wako karibu na gari la kubeba mizigo, na wanaonekana kama wanapakia au kupakua mizigo hiyo muhimu.

Madaktari kadhaa wakiwa wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na kofia za kujikinga. Wanafanya upasuaji kwenye chumba cha upasuaji. Wanaonekana wakiwa wamejishughulisha, wakiwa wamepiga magoti karibu na mgonjwa, ili kufanya upasuaji.

Muuguzi mwanamke amevaa barakoa na nguo za hospitali ,anamsaidia mgonjwa, mgonjwa ambaye pia ni mwanamke amevaa kifaa cha kumsaidia kupumua, wote wawili wako kwenye chumba cha hospitali.

Daktari wa meno, anatumia kifaa maalum kinachotoa mwanga wa bluu kutibu mgonjwa. Mgonjwa akiwa amelala chini ya taa hiyo ya bluu, anaonekana akifanyiwa matibabu. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni kwenye hospitali.

Maezo haya yanaonyesha barabara iliyofunikwa na maji ya mvua, ikiashiria mafuriko. Magari na pikipiki zinasafiri polepole kupitia maji hayo. Huku baadhi ya madereva wakiwa wameinuwa vifuniko vyao ili kuzuia maji.

Eneo hili la makazi duni, limeathiriwa na moto, na kusababisha uharibifu wa nyumba na mali. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo lililoungua. Wengine wamekaa chini, wakiwa wameathiriwa na tukio hilo na baadhi wameshika mabati na vitu vyao.

Kikundi cha watu, wakiwa wamevalia sare za blue na kofia za blue .Wanakusanya au kupanga vitu kwa plastiki. Wanaonekana kama wamefika kwenye eneo hilo kwa ajili ya kufanya shughuli fulani ya kijamii.

Hapa kuna mti wa simu au nguvu za umeme, ikiwa imefungwa bango lenye maandishi ya kiarabu na Kiswahili. Bango hii linatangaza huduma za daktari Chikonko, likitaja huduma kama kumvuta mpenzi, biashara na nyota. Bango hii pia lina nambari ya simu. Mtu mmoja anaonekana akiangalia bango hii.

Mtaalamu wa tiba za jadi, ameketi karibu na mtandiko mwekundu na mweusi. Amezungukwa na vifaa mbali mbali vya kiasili, kama vile pembe za wanyama, chupa, maboko na vitu vingine. Vitu hivi vinaashiria matumizi yao katika matibabu yao.

Daktari anatumia kifaa maalum, kupima urefu wa kichwa cha mwanamke. Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti, akiwa anashughulikiwa, akiwa na nywele kwenye kichwa yake, huku taswira hii ikionyesha kuwa wako hospitali.

Katika eneo lililojaa maji machafu ya mafuriko, wanawake hawa wanajaribu kutoa maji hayo. Mwanamke mmoja anatumia ndoo akimwaga mbali na mlango, wakati mwingine anatumia chombo cha plastiki akijaribu kuyachota maji hayo.

Ufafanuzi huu unaonyesha mkusanyiko wa vyombo vingi vikiwa vimetengenezwa kutoka kwenye malenge. Vyombo hivi vimepangwa kwenye kamba, shanga na vitambaa, na baadhi vimefungwa kwa vijiti vya mbao juu. Baadhi ya vyombo vimechomwa na moto vikitoa rangi nyeusi.

Hapa tunaona mandhari ya janga au ukame, yenye ardhi iliyojaa mawe na vumbi. Watu wawili wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni, wanatembea polepole kuelekea mbele. Wakiuwacha nyuma kiwuiwiu cha nyama kilichokufa, kikiwa kimeanza kuoza na mifupa kuonekana.

Daktari wa kike akiwa amevalia kofia ya samawati na vazi la samawati, anamchuma sindano mzee. Mzee huyu ameketi kwenye kiti, na nyuma ya madaktari kuna matangazo ya afya ya uma.

Wafanyakazi wawili wamevalia mavazi maalum ya kujikinga dhidi ya virusi na wanafanya usafi kwa kina ndani ya jengo. Mmoja wao anapuliza dawa za kuua vijidudu na mwingine anapaka sehemu za karibu na counter , wakizingatia usafi wa mazingira.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum la manjano ya kujikinga na barakoa za gesi, wanashughulikia na vymbo vya kuhifadhi kemikali. Mmoja wao anashika chombo cha rangi ya machungwa kilicho na alama ya hatari kia bayolokia, huku mwingine akiekea chini akiwa karibu na vyombo vingine vya black .

Maelezo haya yanaonyesha mazingira ya gala au kiwanda, chenye rafu nyingi na masanduku ya bidhaa. Mfanyakazi mmoja amevalia mavazi maalum ya kinga, ikiwemo suti nyeupe ya kujikinga, barakoa ya gesi, glavu za kijani na viatu vya buti, amepiga magoti akiwa ameshikilia vyombo vya plastiki vyenye kemikali au vimiminika.

Taswira hii inaonyesha kundi kubwa la wadudu. Nzinge waruka angani, wakiwa wamefunika jua kidogo. Wadudu hawa wanaonekana pia wametua kwenye mti. Hii ina maana kuwa wadudu hawa koloni katika eneo hili.

Daktari ambaye mikono yake inaonekana. Anaomba sindano mzee ambaye amevaa kinyago. Mzee anaonekana akijaribu kuvumilia maumivu ya kutokana na sindano hiyo. Mzee huyo amevalia barakoa.

Taswira hii inaonyesha chumba kidogo kimejaa bidhaa mbali mbali za kiasili, kama vile asali na mafuta ya kupaka. Chupa ndogo ndogo zimetunzwa kwenye rafu, na michoro ya sanaa imetengenezwa kwenye ukuta, ikiashiria uhusiano wa bidhaa za asili na utamaduni.

Katika eneo la wazi, lenye mchanga na miti michache, kuna wanawake wawili na mwanamke mmoja, amevaa ya kitamaduni. Ameketi kwenye kiti, akiwa amebeba mtoto. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya kutokana na koti lake cheupe amevaa na.

Katika chumba chenye ukuta wa rangi ya pinki kuna wataalamu wa afya wawili wakiwa wamesimama karibu na kitanda cha hospitali. Wote wamevaa sare za buluu na nyeupe. Wanaangalia watoto wawili wachanga waliolazwa kitandani wakiwa wamefukikwa kwa shuka laini. Wataalamu hawa wanaonekana kujali huku mmoja wao akijaribu kuwatengeneza watoto .

Wanawake watatu wakiwemo wauguza na mtaalamu wa matibabu wanatoa huduma za kiafya kwa mwanamke mzee. Wanafanya uchunguzi kwa sikio na wote wamevalia nguo maalum za hospitali. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni sehemu ya kuhudumia wagonjwa.

Kikundi cha watu wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga. Wanaonekana wakishughulikia mwili uliofunikwa kwenye gari la kubebea mizigo. Baadhi ya wafanyakazi wamebeba vifaa vya kupulizia dawa wakionyesha jinsi wanavyojikinga na maradhi ya kuambukiza.

Katika eneo la wazi, kuna vijana watatu wakiwa wamesimama kwenye sehemu ya kunawa mikono. Kila mmoja wao amevalia barakoa usoni na fulana za njano. Wote wanaonekana wakitumia bomba la maji kunawa mikono, na kuna sabuni zilizowekwa karibu na mabomba hayo. Hali hii inaashiria umuhimu wa usafi na tahadhari zake.

Jengo la choo cha umma kilichojengwa kwa mawe na mabati kina rangi ya kijani na majano. Mtu anaonekana akitembea kuelekea mlangoni. Mazingira haya yanaonyesha ni kwa kiwanja kikubwa.

Katika eneo la nje, kuna mwanaume amevaa kofia na amevalia suti ya kijani, inafanana na sare ya kazi. Anasafisha mikono yake, akitumia dawa ya kusafisha mikono kutoka kwenye kifaa kinachowekwa ukutani. Ameshikilia kipande cha kitambaa au karatasi mkononi.

Mwanaume amevaa nguo maalum za kufanya kazi, na kinyago cha kujikinga na moshi. Ameshikilia kifaa cha kupulizia moshi ili kuua mbu na wadudu wengine. Anaonekana akifanya shughuli za usafi wa mazingira.

Mtu akiyevalia suti maalum ya kinga ikiwa vazi jeupe na glovu. Ananyeshea dawa kwenye mimea hiyo paka kwa zao shambani . Amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa chenye tangi ya kijani mgongoni mwake. Taswira hii inaonyesha kuwa ako shambani.

Mwanaume anayevaa koti jeupe la daktari, barakoa na glavu, anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Anaonekana akitumia kifaa maalum kuchunguza au kutibu meno ya mgonjwa. Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amevaa nguo ya rangi ya pinki na anaonekana akiwa amelala chini huku kinywa chake kikiwa wazi.

Ndani ya gari la wagonjwa inaonekana ikiwa na vifaa maalum vya matibabu vimepangwa vizuri. Sehemu kubwa ya mambo ya ndani ina rangi ya machungwa, kavu na nyeupe ikitoa mwonekano safi na wakisasa. Kuna kabati nyingi zimewekwa kutani kwa ajili ya kuhifadhi vifaa.

Huu ni mtazamo wa chumba cha upasuaji inayoonyesha timu ya madaktari na wauguzi wakiendelea na utaratibu wa matibabu. Wote wevalia mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu, ikiwemo kofia, barakoa, na glovu. Wakizunguka mgonjwa ambaye amelala juu ya meza ya upasuaji na amefunikwa kwa shuka za bluu. Vifaa mbali mbali vya kisasa vya matibabu, kama vile skrini ya kufuatilia na mashini nyinginezo, vinaonekana vikiwa karibu nao.

Mwanaume amelala kwenye kitanda cha wagonjwa, akiwa amevaa fulana isiyo na mikono na suruali ndefu. Kichwa chake kimefungwa bendeji nyeupe na kuna bangili nyeupe karibu na mkono wake wa kushoto. Anaonekana kuwa mgonjwa au anapona kutokana na jeraha. Chumba alicholala kina ukuta uliopakwa rangi.

Daktari amevalia koti jeupe la hospitali na barakoa. Anashika bega la mgonjwa. Mgonjwa amekaa chali akivaa kofia nyeusi. Daktari anaonekana akimchunguza mgonjwa kwa makini labda kabla ya kumchanja au kumpea matibabu. Wanapatikana chini ya paa yenye mlingoti ya chuma ya jengo.

Daktari wa meno amevaa vazi la bluu, kofia ya bluu na barakoa ya bluu akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa mwanaume amevaa miwani ya kinga ya rangi ya chungwa na kitambaa cha kijani kimefunika kifuani. Daktari anaonekana akimweleza mgonjwa jambo akiwa amemwelekeza kwenye makini. Vifaa vya meno vimepangwa kando ya kiti vikiwemo glasi ya bluu na vyombo mbalimbali.

Eneo kubwa la ardhi linaungua kwa moto mkali ukiwaka kwa nguvu na kutoa miale mikubwa ya moto inayopanda juu. Moshi mweusi mzito unafunika anga ukiashiria ukubwa wa maafa. Miti kadhaa hasa aina ya misobanari inaonekana ikichomwa katikati ya moto, imeteketea kwa kiasi kikubwa. Huku mingine inaonekana kwa umbali ikiwa imefunikwa na moshi.

Katika kliniki hii ya meno, mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti akifanyiwa matibabu na madaktari wawili wa kiume. Madaktari wote wamevalia glovu, barakoa na miwani ya kujikinga huku mmoja akiwa amevaa skrubu ya buluu na koti jeupe la daktari. Wote wanatumia sana za meno kinywani mwa mgonjwa.

Huu ni mwonekano wa chumba cha hospitali ambapo mgonjwa amelala kitandani akipatiwa matibabu. Mgonjwa huyo anaonekana amelala chali akiwa amefunikwa na blanketi nyeupe na bluu. Wauguzi wawili au madaktari wako karibu naye. Mmoja amevaa mavazi ya hospitali kijani kibichi na barakoa.

Huu ni mwonekano wa chuma za daktari wa meno chenye kuta wa rangi ya kijani kibichi. Mtaalamu wa meno aliyevalia nguo za buluu kofia na barakoa anasimama karibu na kiti cha matibabu cha meno kilicho na vifaa vingi. Kiti hicho kina rangi ya ijani kibichi na nyeupe.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha mwanaume akipokea matibabu ya meno. Amelala kwenye kiti maalum cha daktari wa meno huku daktari akichunguza kinywa chake. Daktari na msaidizi wake wote wamevalia sare za blue ,kofia, barakoa na glavu za kinga.

Madaktari wawili wote wakiwa wamevaa nguo za upasuaji na barakoa. Wanaonekana wakifanyia mgonjwa upasuaji mdogo kwenye uso. Mmoja anashika sehemu ya uso ya mgonjwa huku mwingine akitumia sanaa maalum iliyofanana kama kalamu. Mgonjwa amefunikwa kwa shuka na vifaa vingine vya matibabu vikionekana karibu. Wote wanaonekana wamejikita kwenye kazi yao.

Mwanamke amekaa akiwa amebeba mtoto mchanga huku akiwa amevaa barakoa usoni anaonekana akimshika mtoto kwa uangalifu huku mwingine anaonekana kua mfanyakazi wa afya akimpa mtoto chanjo. Mkono wa mfanyakazi wa afya unaonekana ukiwa umeshika sindano ndogo na pia unashikila pamba ndogo kwenye mkono wa mtoto. Kwa nyuma kuna dirisha kubwa lenye mabati ya chuma likirusha mwanga kuingia ndani ya chumba.

Mikono miwili ime unganishwa. Moja ikiwa ni valia saa na shati jeupe. Mkono mwingine unaonekana kuwa wa mgonjwa umefungwa kwenye kifaa cha matibabu kinacho fanana na kamba au mkanda, na unavifaa vya kielektroniki vilivyo ambatanishwa kwenye ngozi.

Kituo hiki linajiri nje ambapo mwanaume aliyevaa kofia ngumu na barakoa ya bluu ameketi juu ya pikipiki. Pikipiki hizo imebeba chupa nyingi za plastiki zilizojaa vitu vinavyofanana na vyakula vidogo vidogo labda kang'ata au aina vingine vya vitafunio vizuri juu.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa ya bluu na fulana nyeupe yenye kitambulisho shingoni akiwa ndani ya hema nyeupe. Anashikilia sindano ndogo kwa umakini akiangalia kwa makini. Nywele zake zimesokotwa na kufungwa nyuma. Nyuma yake kuna mabango yenye picha za watu wengine wakiwa wamevaa barakoa. Nje ya hema kuna eneo la wazi lenye nyasi na watu.

Jengo linaungua moto mkali. Moto mkubwa ukitoka kwenye paa na madirisha yake. Turuka za moto zenye rangi ya machungwa na njano zinainuka juu, zikitoa moshi mweusi. Paa linaonekana kuwa la bati na sehemu zake zimeharibika. Moto unazidi kuenea ukionyesha uharibifu mkubwa.

Tanki kubwa la maji lenye umbo la mstatili na linatengenezwa kwa chuma limesimama juu ya mnara mrefu wa chuma, ngazi ndefu inaongoza hadi juu ya mnara, watu wawili labda mafundi wako juu karibu na tanki, mmoja amesimama juu ya jukwaa na mwingine akishuka ngazi, miti mirefu imezunguka mnara na anga la bluu lenye mawingu meupe linaonekana juu.

Mandhari haya yamepakiwa yakionyesha wanawake wawili na mtoto mchanga wakiwa chumbani kinachoonekana kuwa hospitali au zahanati. Mwanamke mmoja mwenye nywele fupi zenye rangi nyekundu ameinama akitoa vitu kutoka kwenye begi akiwa amevalia sweta nyeusi na sketi ya njano.

Kipande hiki kinaonyesha daraja imeharibika vibaya kutokana na mafuriko, ambapo chini yake kuna maji mengi ya kahawia iliyobeba matope na mabaki ya miti, ardhi inayozunguka daraja imeporomoka na kuacha mashimo makubwa huku mimea na udongo vikiwa vimesombwa na maji, juu ya ukingo uliobaki wa barabara, umati wa watu umesimama wakiangalia uharibifu huu.

Gorofa hili linaonyesha wanawake wawili wanokuwa katika kinachoonekana kama kliniki ama ofisi ya daktari , mwanamke moja anaonekana mgonjwa ,mgonjwa ameketi kwenye jikina anatoa ishara ya jembe, gumba juu, kwa mkono wa kulia ameonyesha kuridhika, ana nywele zinazonyoosha vumbi na vifaa vyote ama njano na fulani ukwe yenye nembo lake. naye kuna mwamke mwingine ambaye amevaa sare ya daktari.

Tunashuhudia darasa ambapo mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyeupe na jeans amesimama mbele ya ubao mweusi akionyesha kitu kinachoobekana kama chupi au nguo ndogo ya ndani. Anaonekana akitabasamu na anaonekana kufundisha au kutoa elimu. Juu yake ubao mweusi una michoro na maandishi mbalimbali.

Mwanamume amevaa kofia nyeusi na vest yenye nembo ya shirika la afya duniani. Anatoa chanjo au dawa ya kumeza kwa mtoto mdogo. Mwanamke amevaa kofia ya njano amemshika mtoto huyo. Wengine wanamtazama tukio hilo na kwa nyuma kuna watu wengi zaidi. Baadhi wamevalia sare au nguo za njano kushiriki tukio la afya ya umma au kampeni ya jasho.

Mwanaume amevalia shati nyekundu na suruali nyeusi anasafisha. Ameshika fagio na ndoo ya maji ya rangi nyekundu. Nyuma yake kuna ukuta uliochorwa picha za watoto wakiwa wanalinda mazingira na mabango yenye maandishi yanayonyesha usafi na maji.

Katika muktadha huu, mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno huku uso wake ukimulikwa na mwanga wa bluu unaotoka kwenye kifaa kinachoshikiliwa na mtu mwingine, ambaye anaonekana kuwa daktari au msaidizi wake, kifaa hiki kinaelekezwa kwa mdomo wa mwanamke huyo, mwanamke huyo amevishwa kitambaa cha bluu juu ya kifua chake kwa ajili ya ulinzi.

Kwenye taswira hii, daktari wa macho aliyevaa koti jeupe anaonekana akimchunguza mgonjwa anayekaa mbele yake. Daktari anatumia kifaa kikubwa cha uchunguzi wa macho, huku mgonjwa aliyeweka kidevu chake kwenye sehemu maalum, na kutazama ndani ya kifaa hicho. Mandhari ya nyumba yanaonyesha mapazia mekundu na ukuta, kuashiria kuwa wako katika kliniki au ofisi ya daktari wa macho.

Meza nyekundu inaonekana ikiwa imejaa chupa na pakiti mbalimbali nyingi zinazoonekana kuwa na dawa au vipodozi. Baadhi ya chupa hizo ni za plastiki, zingine za kioo, na baadhi zina vifuniko vyeupe, vya buluu au kijani. Kwenye kona ya meza kuna kikombe cha rangi ya waridi. Karibu na meza upande wa kushoto kuna kichani chenye rundo la vitabu, au majarida.

Mikono ya mtu imeshika bidhaa mbalimbali zikiwemo dawa na unga, katika mfuko wa plastiki wa uwazi kuna vidonge vingi vya manjano. Mfuko mwingine una vidonge vya rangi ya kahawia. Upande mwingine kuna mifuko miwili ya plastiki iliyojaa unga wa rangi tofauti. Mmoja mweupe na mwingine wa kahawia. Pia kuna chupa nyeupe ya plastiki iliyofungwa. Picha inaashiria uuzaji au usambazaji wa dawa au bidhaa za aina fulani.

Na hapa tunaona mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyowekwa kwenye vitambaa cheusi na chekundu kilichotandikwa chini, katikati ya kitambaa cheusi kuna sahani iliyojaa vitu tofauti, vikiwemo sigara, majivu na vifurushi vidogo, karibu na hapo kuna chupa ya maji, mayai mawili na vitu vingine vikifanana na mizizi au viungo vya asili.

Katika fununu hii, mwanaume mzee amekaa akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya ambaye anaonekana nyuma yake. Wote wawili wamevaa barakoa za rangi ya buluu. Mhudumu wa afya anashikilia pamba kwenye mkono wa mwanaume huyu, baada ya kumpa shindano au kujiandaa kumpa. Mwanaume anaonekana kuwa na macho amekunja.

Mandhari haya yanamuonyesha mfanyakazi wa afya anayeweza kuwa nesi, akiwa ameinama na kutoa matone ya dawa au chanjo, kinywani mwa mtoto mchanga. Mtoto huyu anashikiwa na mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mama yake, aliyeketi na kuvalia kofia nyekundu na sweta ya rangi ya waridi. Mfanyakazi wa afya amevalia sare nyeupe yenye mistari ya bluu na nyekundu.

Mwanamke ameketi mbele ya meza akiongea na mwingine aliye keti nyuma, anavaa sare nyeupe na fulana nyekundu akitumia mikono kueleza jambo. Mbele yao kuna chupa za dawa na virushi. Ukuta nyuma yao umefunikwa na karatsi yenye maandishi na michoro mbali mbali ikiwemo kalenda au ratiba.

Mtaalamu wa afya amevaa sare nyeupe na barakoa akimpa chanjo mtoto mdogo aliyevaa shati la bluu. Mmama wa mtoto huyu amemkumbatia mwanawe, akionekana kumtuliza wakati wa sindano. Wote wawili, mama na mtaalamu wamevaa barakoa. Chumba kina kuta za kijani kibichi na kuna masanduku au makabati nyuma.

Msukosuko mkubwa umetokea barabarani ambapo basi lililovunjika likizama katikati ya eneo la ajali. Limeharibika vibaya likiwa na sehemu za ndani zikionekana wazi. Umati wa watu umekusanyika kushughulikia basi hilo wengine wakitazama kwa mshangao na wengine wakionekana kujaribu kutoa msaada. Nyuma ya umati tanki la mafuta la lori likionekana.

Wanaume wawili wamevalia suti wamezungukwa na kundi la watu. Wote wawili wanaangalia chini kwa makini kwenye mitungi ya maji. Mitungi hii imewekwa karibu na tanki kubwa la maji ya rangi ya samawati. Watu wengi wametulia nyuma yao.

Taswira hii inaonyesha tukio la chanjo. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti chekundu akivaa barakoa na anapokea sindano begani kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyu pia amevaa barakoa na nguo zinazoashiria taaluma yake. Nyuma yao kuna meza iliyo na kifaa cha kuhifadhi chanjo na bango yenye ujumbe unaonekana kuhusiana na afya. Mwanamke mwingine anaweka kukaa mbali kidogo anaonekana akisimama nyuma ya mtoaji chanjo.

Kielezo hicho kinatuonyesha uchunguzi wa afya hasa maskio ,mtaalamu wa afya anafanya ukaguzi mwanamke huyo anaonekana ameketi akiwa amevaa fulana nyeupe yenye matusi ya kanga nyekundu uso wake unaonyesha uso umakini au pengine wasiwasi kidogo kutokana na uchunguzi mpaka kuna watu wengine wasioonekana vizuri.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda ndani ya chumba kidogo . Mwanamke mmoja amevaa koti la rangi ya bluu na ameshika daftari ambalo anaonekana akionyesha mwanamke mwingine .Mwanamke huyu mwingine amevaa gauni la rangi mbalimbali na anatabasamu kidogo . Chumba kimejaa vitu vingi , kuna nguo zimeegemeaa juu ya besheni ile.

Eneo hili linaonyesha bidhaa zinazouzwa, zikiwa zimewekwa juu ya kitambaa cheupe. Kuna wingi wa mizizi na magome ya miti yalokaushwa yamepangwa kwa rundo. Karibu na mizizi hiyo kuna mitungi kadhaa ya glasi yenye vifuniko vya rangi tofauti, nyekundu, njano na buluu, iliyojaa unga au mizizi iliyosagwa.

Amevaa vazi la buluu la kazi, kinyago usoni na glovu nyekundu. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni chenye rangi ya manjano na anaonekana akimwagilia mimea michanga ya mahindi shambani kwa kutumia bomba refu la kunyunyizia. Nyuma yake kuna mti na mimea mingine huku anga likionekana wazi.

Mwanamke anayefanya kazi ya matibabu amevaa koti jeupe anampa chanjo mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mwanamke mwingine. Mtoto anaonekana akipokea sindano kwenye mkono wake mdogo. Mwanamke anayemshika mtoto amevaa nguo ya bluu na kitambaa cha kichwa chenye rangi na mchoro mbalimbali.

Daktari wa meno ameketi akizungumza na mgonjwa. Daktari anatabasamu huku akishika kalamu na karatasi. Mgonjwa ameketi kwenye kwenye kiti cha hospitali akiamuangalia daktari. Vyombo vingine vya hospitali vinavyonekana kwa nyumba ikiwa ni kompyuta na taa.

Twaona chumba cha hospitali cha watoto ambapo mtoto mdogo amelala kwenye kitanda maalum cha hospitali. Watu wawili wazima wamesimama karibu na kitanda hicho wakimwangalia mtoto. Mwanamke amevaa sweta nyeupe na mwanamme amefaa shati ya rangi ya kahawia. Nyuma yao kuna mwanamke mwingine amesimama karibu na kitanda kingine.

Mwanamke amevalia kilemba cha kijani akiwa ameketi kuelekea mtaalamu wa meno. Mtaalamu huyo amevalia koti jekundu na barakoa ya buluu akiwa ameshikilia mfano wa taya ya meno na mswaki, akionekana akieleza jinsi ya kupiga mswaki. Dawati mbele yake limejaa vifaa vya matibabu ya meno na kalenda.

Mwanaume anayevaa sare ya bluu anampa chanjo mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mwanamke. Mwanaume huyu anashikilia sindano kwa umakini na anaonekana akimwekea chanjo mtoto. Mwanamke anayemshika mtoto amevaa fulana ya bluu, anamshika mtoto kwa utulivu huku akishuhudia zoezi hilo.

Katika tukio hili, kundi la watu, wakiwemo wanaume na wanawake wamekusanyika nje. Wengi wao wamevaa fulana za kijani, na koti la blue , zenye mifuko mingi, zinafanana na zile zinatumiwa na walinzi au watu wa huduma za kijamii. Kila mmoja wao anashika kifaa cha kielektroniki, kama kompyuta ndogo ya mikono au simu maalumu. Baadhi wakionekana wapiga picha au kurekodi. Nyuso zao zinaonyesha umakini na hamsa .

Katika taswira hii, mtaalam wa afya anayevalia sare ya njano na bluu na barakoa. Anajitahidi kumtunza mtoto mchanga aliyelala. Mama wa mtoto huyo naye pia amevaa barakoa na nguo zenye mchoro. Inaonekana akimwangalia mtoto wake kwa uangalifu huku mtaalam akifanya kazi yake. Mazingira yamewakilisha kliniki au kitengo cha wazazi na watoto hospitalini.

Daktari aliyevaa vazi la samawati, barakoa nyeupe na glovu za upasuaji anampa sindano ya chanjo mwanamke aliyevaa shati la kahawia. Daktari na mwanamke wote wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Watu wengine wametulia kwenye viti nyuma yao wote wameketi ndani ya hema.

Daktari wa meno amevalia kanzu nyeupe na barakoa anafanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha uchunguzi. Msaidizi wake amevaa sare ya kijani kibichi na barakoa ameinama karibu naye akisaidia. Juu yao kuna skrini ndogo inaonyesha picha labda ya mdomo wa mgonjwa.

Makundi ya watu wamekusanyika katika eneo lililopata maafa. Wengine wamesimama juu ya kifusi cha jengo lililoanguka huku wengine wakiwa chini, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za uokoaji. Nyuma ya jengo jingine la ghorofa linaonekana likiwa na mabango yenye rangi tofauti tofauti.

Mandhari haya yanamwonyesha mwanamke anayeweza kukuwa mfanyikazi wa afya akiwa ameshika sindano mkononi mwake wa kulia na pamba au kitambaa kidogo mkononi mwake wa kushoto. Amevalia kofia nyeupe, fulana ya kijani kibichi na shati ya njano. Uso wake unaonekana umakini. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine aliyevalia shati nyekundu akibeba mtoto na mandhari inaonekana kuwa katika kliniki au kituo cha afya.

Hema kubwa linalotumiwa kama kituo cha matibabu, inaonekana ikiwa na safu ndefu za vitanda vilivyofunikwa kwa mashuka meupe. Kila kitanda kimeunganishwa na chombo chenye rangi ya bluu na kingine chenye rangi nyeusi. Inavyoonekana kama kabati au meza ndogo za kando ya kitanda, kuna viti vichache vya plastiki vya bluu vimewekwa karibu na vitanda.

Ukubwa la watu ikiwemo vijana na watu wazima wamekusanyika nje. Wengi wao wakiwa wamevaa barakoa baadhi yao wameketi kwenye viti huku wengine wamesimama na wote wameinua mikono Yao juu, labda wakisherehekea au kushiriki katika shughuli fulani. Nyuma yao kuna majengo na miti pamoja na anga.

Hii inaonyesha mwanamke na mwanaume wakiwa katika chumba cha ndani labda kituo cha matibabu au ukarabati. Mwanamke huyo amevaa nguo nyeupe na anaonekana akimsaidia mwanaume ambaye amevaa fulana ya rangi mbili ya suruali nyeusi. Wote wamepiga magoti kwenye mikeka yenye rangi mbalimbali labda zikiwa zimetumiwa kwa mazoezi ya tiba.

Ghorofa hii inaonyesha makazi yaliyoadhiriwa na mafuriko. Maji machafu ya rangi ya kahawia yamefurika, yakifunika sehemu kubwa ya eneo hilo na kufika hadi kwenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao. Muundo wa nyumba unaonekana kuwa duni na baadhi ya ngazi za mbao zimeanguka na maji.

Taswira hii inaonyesha shughuli inayofanyika katika kliniki ya meno. Mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti maalum cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi na taa ikimwangazia. Amevalia beeb ya rangi ya pinki kumlinda nguo zake. Madaktari wawili wa meno au daktari na msaidizi wake wanamhudumia.

Magari haya yamepakiwa ikionyesha mwanaume akipewa shindano mkononi mwake. Amevalia shati la rangi ya majani na barakoa iliyoshushwa chini kidevu. Daktari au nesi anayevalia vazi la kinga la rangi ya mchanga, barakoa na glavu anampa sindano. Mwanaume anaonekana akiangalia juu kwa wasiwasi au maumivu.

Amelala kitandani akionekana akiwa amejifungua hivi karibuni na kumshika mtoto mchanga aliyefungwa kwa blanketi nyepesi. Analala akiwa amevalia nguo za kitamaduni zenye rangi ya kijani na nyekundu na anazungumza na mwanamke anayesimama kando ya kitanda. Mwanamke huyu amesimama akiwa amevalia gauni ya manjano na sweta nyeusi.

Mandhari haya yanaonyesha mwanamke aliyeketi ambaye anaonekana kuwa wa umri mkubwa akipokea chanjo mkononi mwake wa kulia kutoka kwa mtu mwingine ambaye mkono wake tu unaonekana. Mwanamke huyo amejifunika uso wake kwa mkono wake wa kulia akionyesha labda maumivu au wasiwasi. Amevalia shanga nyingi za kitamaduni shingoni na mkononi pamoja na nguo zenye michoro.

Mwanaume ameketi kwenye kiti akitazama mbele huku amevaa shati lililo na mikono na suruali nyeusi. Mbele yao kuna meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe na juu yake kuna karatasi na chupa ndogo. Karibu naye amenoa mtu mwingine aliyevaa koti jeupe la daktari anayemweleza kitu fulani mwanaume aliyeketi. Kwa mbali kinaonekana kama kifaa cha kusaidia kufafanua baada ya afya.

Bango kubwa limeinuliwa katikati ya umati ya watu ,lina maandishi linalohimiza dhidi ya uvivu ukimwi. Watu wengi wamekusanyika karibu na bango hilo, baadhi yao wamesimama kwenye meza yenye meza nyekundu , sehemu hiyo inaonekana kuwa chini ya hema.

Inaonekana kuna daktari au mtaalamu wa afya ameketi akizungumza na mtu mwingine, ambaye mwongo wake unaonekana. Daktari huyo amevaa koti jeupe la maabara au ana tochi kichwani na anatumia mikono yake kueleza jambo. Mezani mbele yake kuna vifaa mbalimbali kama vile; kalamu, chupa na maji.

Kwenye taswira hii mtaaluma wa afya aliyevaa sare nyeupe na mistari nyekundu na buluu anaonekana akimpatia mtoto mchanga chanjo au dawa. Mtoto huyo analala chali mkononi mwa mwanamke ambaye anaweza kuwa mama yake huku akimwangalia kwa umakini mtaalam wa afya. Mwanamke huyu amevaa kofia nyekundu na sweta ya rangi ya pinki. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya kliniki au hospitali.

Mtu amevalia koti la daktari la rangi nyeupe. Amefunika uso wake kwa barakoa na miwani ya macho. Anashika chupa ndogo ya dawa au chanjo kwa mikono yake yote miwili. Watu wengine wamekusanyika nyuma yake wakingoja wahudumiwe.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha kliniki ya meno ambapo wagonjwa wanapokea matibabu, daktari wa meno na msaidizi wake wote wamevaa sare nyeupe, barakoa, kofia na glavu za kinga, wakiwa wameinamia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, vifaa mbalimbali vya meno kama vile vyuma na trei viko kwenye meza karibu, nyuma kuna sinki na kompyuta.

Lori yenye tangi kubwa nyekundu limekolea kwenye sehemu lililoinuka kidogo , kuna maandishi yaliyo andikwa kwenye tangi hilo. Watu wawili wamesimama karibu na akiwa ameinama mwingine amesimama akiangalia mandhari ni ya nje, ikiwa na nyasi kijani na miti upande wa kulia, anga lina mawingu meupe .

Mtu amevalia mavazi ya kujikinga inayofanana na suti ya bluu. Ameshika mitungi miwili ya plastiki yenye alama za hatari. Moja ya rangi ya manjano na nyingine ya bluu zote zikiwa na alama ya fuvu la binadamu na mifupa miwili iliyovuka kuashiria sumu. Mtu huyo amevaa miwani ya kujikinga na barakoa ya kupumulia akionyesha kuwa anafanya kazi katika mazingira hatari.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo kofia inayofunikwa kwa uso na glovu za kijani anapulizia mimea mashambani. Begani amebeba kifaa kikubwa cha kupuliza chenye tanki nyeupe na injini ndogo. Moshi au ua wa dawa unaonekana ukitoka kwenye bomba refu la kupulizia na kuenea kwenye majani mabichi ya mimea, ambayo yanaonekana kuwa viazi au mimea mingine ya mizao.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe na hijab ya kijani anaonekana akimchunguza au kumhudumia mtoto mchanga anayelia. Mtoto huyu analala kwenye mkono ya mwanamke mwingine aliyevaa nguo za zambarau na kitambaa cha kichwa cha bluu, ambaye anaonekana akimtunza mtuto huyu. Wote wawili mwanamke anayemhudumia na yule anayemshika mtoto, wameinama kuelekea kwa mtoto wakionyesha umakini na huruma.

Wanaume wawili wamevaa sare za kazi, wanashugulikia kusafisha rundo kubwa la takataka, mmoja anachota uchafu kwa kutumia zana maalum yenye mpini mrefu, huku mwingine akiegemea kwenye kijiti, wanafanya usafi katika eneo la wazi karibu na barabara yenye vumbi ambapo kuna majengo.

Wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga katika wodi maalum. Mtoto mmoja amelala kwenye kitanda kinachoweza kurekebishwa huku mwingine akiwa kwenye behewa la kuuza wagonjwa karibu na dirisha. Mjengo una vifaa vya kisasa ikiwemo mashine za kuangalia watoto na chupa za drip . Sehemu ya ukuta imepambwa kwa michoro ya vitumbwi vya blue .

Wanasafisha mikono yao kwenye boma la maji lilioinuliwa kwenye tangi kubwa nyekundu. Tangi hiyo imewekwa juu ya stuli nyeusi la chuma. Mtoto mmoja amevaa nguo ya maua ya sketi na mwingine amevaa shati nyeupe na suruali. Nyuma yao kuna jengo yanye maadhira ya maandishi.

Daktari anachanja mwanamke aliyekaa chini huku mwanamke huyu akishika sehemu anayo chomwa. Watu wamevalia barakoa usoni. Kuna mwanaume mwingine amekaa upande pia amevalia barakoa na miwani. Nyuma yao kuna bango refu lenye picha na maandishi ikiwezekana kuhusu afya. Kuna watu wengine nyuma wanashuhudia.

Katika duka lililojengwa kwa mbao kuna mkusanyiko mkubwa wa chupa za kila aina na ukubwa. Chupa hizo nyingi ziko wazi zikiwa zimepangwa kwenye meza na sakafuni. Baadhi ya chupa zinaonekana kuwa na vimiminika ndani yake. Juu ya meza zimefungwa kwenye paa kuna vitu mbalimbali kama vile vikapu vidogo vimefungwa kamba na viungo vya asili vilivyokaushwa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha mbao akipokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevalia koti nyeupe, barakoa na anaonekana akimchoma mwanamke huyo kwa sindano. Mwanamke amevaa fulana isiyo na mikono na sketi ya giza na anaonekana kutulia wakati akipokea chanjo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha hospitali akimshika mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi jepesi. Mwanamke huyu amevalia gauni la hospitali la rangi ya bluu na anaonekana akitazama mtoto wake kwa pendo na uangalifu. Mtoto anaonekana mdogo sana na amejikunja ndani ya blanketi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya hospitali.

Daktari mwanaume ameshika kifaa cha matibabu na anakiweka kwenye skio la mwanamke. Mwanamke huyo anatazama upande. Anaonekana akipokea huduma ya matibabu. Daktari amevaa shati nyeupe huku mwanamke amevaa koti nyeusi juu ya shati nyekundu. Wote wawili wakionekana wakiwa katika mazingira ya kliniki au kituo cha afya.

Majengo mawili ya wazima moto yanaonekana yakitembea katika eneo lenye nyasi ndefu, huku nyuma yao kukiwa na mto mkali na moshi mweusi ukipaa angani. Wote wamevalia mavazi maalum ya kinga yenye rangi ya njano angavu na kofia ngumu za machungwa, zikiwalinda kutokana na joto la moto.

Mandhari haya yanaonyesha mtu anayeweza kuwa mganga au jadi au mtu mwenye hekima, akiwa ameketi chini, akiwa amevaa nguo zenye michoro ya kitamaduni ya rangi nyekundu na nyeupe. Ameshika rungu au fimbo iliyo na mkia mweusi mkononi mwake wa kulia na ana pete na vikuku mikononi mwake.

Taswira hii inaonyesha madaktari watatu, wamevaa sare za upasuaji na barakoa. Wote wameshika mikono na vifaa wakifanya upasuaji. Wamevalia kinga mkononi na wanaonekana wakiwa makini sana. Taa za upasuaji zimetawanywa kwenye eneo hilo.

Wataalam wawili wamevaa mavazi maalum ya njano ikiwalinda na kemikali. Kila mmoja wao amevaa barakoa nzito. Mmoja wao anashika chombo cha rangi ya bluu na mwingine anashika kifuniko cheusi na wanashughulikia chombo kikubwa cheusi. Vifaa vingine vya rangi ya bluu na vyekundu vimetunzwa kwa mpangilio pembeni ya...

Taswira hizi inaonyesha watu wanne wakiwa katika eneo la wazi ikionyesha mazingira ya kijijini au kitongoji. Katikati ya picha mwanaume anafua mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono chenye chombo na rangi bluu na ndoo ya kukusanyia maji machafu chini yake. Mwanamke mzima karibu naye akionekana kumsaidia au kusimamia mchakato huo.

Tunashuhudia tukio la uzinduzi au maonyesho ya mfumo wa choo au usafi wa mazingira, mwanamume aliyevaa suti ya bluu na tai anaonekana akishughulikia mfumo wa choo ya rangi ya bluu, akiwa ameshika kifaa cha kupimia au kusafisha, wanaume wengine wawili wamesimama nyuma yake wakitazama kwa makini.

Wanaume wawili wanazungumza barabarani. Mmoja amekaa kwenye pikipiki amevaa kofia ya chuma na barakoa. Mbele kuna chupa nyingi za maji zilizopangwa kwa safu, kila moja ikiwa na vitu kama viungo au dawa za asili ndani yake. Mwanaume mwingine amesimama mbele yake, amevalia nguo nyeupe na barakoa, akionyesha kitu kwa kidole chake.

Mama akiwa amembeba mtoto mdogo na mtaalamu wa afya amevaa koti nyeupe akimpa mtoto sindano mkononi. Wote wamejikita kwenye shughuli hiyo na nyuma yao kuna kituo cha afya au kliniki. Mazingira haya yakionyesha ni huduma ya kiafya.

Safari barabarani imekatishwa na ajali mbaya ambapo lori la mafuta limeanguka na kusababisha moto mkubwa. Moshi mzito mweusi unatanda angani, ukificha sehemu ya mazingira. Lori la mafuta linaonekana likiwa limepindukia na karibu nalo. Mabaki ya magari mengine yanaungua moto mkali. Umati wa watu umekusanyika upande wa kushoto wakitazama tukio hilo kwa hofu. Wengi wanapiga picha kwa simu zao.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, anamwongoza mwanaume kufanya mazoezi kwenye mkeka yenye rangi tofauti iliyolazwa sakafuni. Mwanaume huyo ameinama akitegemea mikono na magoti yake huku mwanamke akimshika kwa umakini na kumsaidia. Wote wawili wanaonekana kujitahidi na mwanaume huyo anaonyesha dalili za maumivu au ugumu.

Tunakabiliwa na tukio ambapo mtoto mchanga anapatiwa huduma. Mwanamke ameshikilia mtoto huyo kwa uangalifu huku mtu mwingine anaonekana kama mtaalamu wa afya au mfanyakazi wa kampeni ya afya akimpa mtoto kitu mdomoni. Labda chanjo au matone ya dawa. Mtu huyo amevaa fulana ya njano yenye maandishi, barakoa na ngao ya usoni.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha watu wawili wazima na mtoto mchanga wakiwa ndani ya hema, mwanamke mmoja ambaye anaweza kuwa mfanyakazi wa afya ameketi nyuma ya meza ya mviringo akiongea na mwanamke mwingine anayeshikilia mtoto mchanga.

Meza imejazwa na viti vinavyoonekana kutumiwa katika shughuli za kimila au kienyeji. Kwenye picha kuna chupa kubwa la plastiki iliyojaa kinywaji chenye rangi nyekundu inayokolea . Karibu na chupa ndogo ya kibuyu iliopangwa kuna shanga kuna bakuli yekundu yenye nyama ya nyam nyam mdogo na matunda.

Mwanamke ameketi akiwa amevalia barakoa ya rangi ya bluu, miwani na kitambaa cha zambarau kichwani, amevaa fulana ya kijani kibichi lenye michoro ya maua na sweta ya kijivu. Mfanyakazi wa afya ambaye sehemu ya mikono yake tu ndio inaonekana, anampa sindano kwenye bega, nyuma yao kuna hema au banda.

Inaonekana mlinzi akiwa amevaa sare nyusi na barakoa ya bluu. Anaona mikono kwenye kituo maalum cha kunaulia. Kitengo hicho kina beseni, sabuni na maji, na pipa la bluu lene michora ya viganja vya mkono vimepakwa rangi kuashiria umuhimu wa usafi. Nyuma yake kuna uzio wa kijani kibichi.

Mwanaume ameketi karibu na kifaa maalum kinachotunza watoto wachanga. Anakalia kwa makini. Anaonekana akishika kitu ndani ya kifaa hicho. Kuna kifaa kingine kama hicho kikiwa na mtoto ndani yake. Mwanaume huyu amevaa shati lenye mikono mirefu na suruali ya kahawia.

Safari hii tunaona mtu mzima labda mzee akiwa amejipinda na anaonekana akipokea sindano begani. Mkono wa mtu mwingine unaovaa koti jeupe lenye mikono ya njano unaonekana ukishika pemba ndogo kwenye eneo la sindano . Watu wengine wamesimama nyuma wengine wakiwa wamevaa barakoa. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje au eneo wazi.

Katika eneo linaonekana kama kambi ya matibabu au kituo cha afya cha muda, daktari mmoja ameketi akimchunguza mgonjwa. Daktari huyo amevalia koti jeupe la maabara, barakoa na ameweka tochi maalum kichwani. Anatumia kifaa fulani cha matibabu mkononi mwake huku akiongea na mwanamke aliyeketi mbele yake

Mwanamke mmoja anaonekana kuwa mhudumu wa afya ameinama akimchoma kidole mwanamke mwingine. Mhudumu huyo amevaa sare nyeupe na mistari ya bluu na anaonekana akimweleza sindano ndogo au kifaa kingine cha kuchoma kidole kwa uangalifu. Mwanamke anaye chomwa kidole amegeuka mgongo kiasi akionyesha vazi lake lenye maua ya machungwa na herini ya mviringo.

Mwanaume mmoja amevaa suti ya buluu na amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni. Anaonekana akinyunyizia dawa kwenye mashamba ya mimea midogo. Amevaa pia kinga za mikono nyekundu na barakoa ya kinga usoni. Anaonekana akifanya kazi katika eneo la shamba au bustani.

Mhudumu wa meno amevaa kofia ya buluu, barakoa na miwani maalum ya darubini. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha uchunguzi. Mgonjwa huyo amevaa miwani nyekundu kujikinga. Mikono ya mtaalamu imevaa glovu nyeupe na anatumia vifaa meno kutibu mdomo wa mgonjwa.

Shughuli inafanyika katika maabara au ofisi ya kitiba ambapo mtaalamu anaonekana ameketi kwenye dawati jeupe akivaa miwani na glovu nyeupe. Anaandika kwenye daftari kubwa lililofunguliwa mbele yake. Dawati imejaa vifaa mbalimbali vya kisayansi ikiwemo mashine mbili nyeupe.

Mikono miwili imeonekana, mmoja ukinyunyizia vidonge vya manjano vilivyong'aa kutoka kwenye chupa ya uwazi kwenda kwenye kiganja kingine. Vidonge hivyo vinaonekana kuwa laini na vyenye mafuta, vikiashiria kuwa ni virutubisho au dawa. Ngozi ya mikono ina rangi nyeusi.

Mwanamke anaonekana akimshikilia mtoto mchanga kwa upendo akiwa ameketi kitandani ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya bluu angavu. Amevalia vazi la hospitali ni la rangi la pinki na kilemba cha rangi ya bluu kichwani. Mtoto amefungwa kwa blanketi yenye michoro anaonekana akilala kwa amani akiwa na maaaama yake.

Hapa kuna mkusanyiko wa vitu vya kitamaduni, vingi vikiwa ni mabuyu yaliyopangwa, buyu moja kubwa liko mbele upande wa kulia, likiwa na shanga nyeusi, nyekundu na nyeupe zikizunguka shingo yake na kitambaa kilichokauka, buyu lingine dogo pia limetanguliwa na shanga nyekundu na nyeupe, liko ndani ya bakuli la manjano na chini yake kuna kitu chenye madoa kama ya chui.

Mwanaume anafanya mazoezi ya mikono kwenye kifaa maalum cha mazoezi kinachoonekana kuwa katika chumba cha mazoezi au kile cha matibabu ya viungo. Amezama kwenye zoezi hilo akishika vipini viwili vya rangi ya bluu na kutumia misuli yake mikono yake. Nyuma yake kuna mtu mwingine aliyevaa sare ya bluu anaonekana kutoa usaidizi au uangalizi.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha kundi la watu wengi wakiwa nje, wengine wao wakiwa wamevaa barakoa za buluu na glavu za kinga za buluu. Mwanamke mmoja katikati amevalia shati nyeupe, ameshika fimbo na anaonekana akiongoza watu wengine wakimshikilia majembe na vifaa vingine.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha mwanamke anayeweza kuwa mumama , akiwa ameinama juu ya kitanda cha mtoto mchanga hospitalini. Amevalia kofia ya kulalia ya rangi ya dhahabu na shati jeusi, anaonekana akiuguza mtoto mchanga ambaye amelala kwenye kitanda chenye kingo za kioo na mikono yake inaonekana ikiwa na bandeji au vitambulisho.

Taswira inaonyesha mwanamke mtaalam wa afya akimpatia mtoto mchanga chanjo au dawa ya kinywa. Mwanamke huyo amevalia sare nyeupe na buluu akiwa ameinama kumfikia mtoto aliye shikiliwa na mama yake. Mama huyo ameshika mtoto kwa uangalifu na mtoto anaonekana akishika au kumeza kile anacho pewa.

Mwanamke amevaa vazi refu jeusi lenye kufunika mwili mzima, amesimama pekee yake katikati ya eneo kame, la udongo mwekudu ambalo limejaa mimea iliyokauka na miti michache iliyokufa au kukauka. Amezungukwa na mifupa na mizoga ya wanyama ikiashiria ukame mkali na uhaba wa chakula na maji.

Mwanamume amevalia koti jeupe la maabara, tai na barakoa ya bluu akichunguza chupa zenye kioevu cha kijani, yuko karibu na sanduku kubwa la kadibodi lililofunguliwa ambapo ndani yake kuna vifaa vya kupakia, nyuma yake kuna mirundo ya masanduku mengine makubwa na nembo ikionyesha kuwa hii ni eneo la kuhifadhi na kusafisha chanjo au dawa.

Mwanaume amesimama katikati ya uwanja akiwa ameinua mikono yake juu huku akizungukwa na kundi kubwa la wahamiaji wanaotoka angani. Wadudu hao wana onekana kuwa nzige, wana jaza hewa juu ya mimea mirefu ya kijani kibichi. Mazingira ni ya kijani kibichi na yanaonyesha ardhi iliyo wazi.

Daktari amevalia koti jeupe, barakoa na miwani anachunguza sikio la mwanamke. Mwanamke huyu anakaa kwenye kiti akiwa amevalia koti jeusi na skafu ya kijivu. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi huku wakisubiri kuhudumiwa.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja kwenye wazi likiwa na vifaa vya kunawia mkono. Mwanamke aliye kushoto amevalia koti jeupe na suruali nyeusi, akiwa ameinua mikono yake kama ananawa, na amevaa barakoa nyeusi. Mwanamke mwingine aliye kulia amevalia koti nyeupe na suruali ya pinki. Akiwa amevaa barakoa ya bluu, na mikono yake ikiwa karibu na kifua chake.

Katika taswira hii, wanawake wawili wanatumia kifaa cha kuchotea maji kilichowekwa nje. Wanamke mmoja aliyevaa nguo nyeupe anashikilia mzungi wa manjano tayari kupokea maji. Mwenzake aliyevaa kofia na shati la buluu anafungua koki ya chombo cha buluu kinachotoa maji. Mazingira yanaonekana nyuma yanaonyesha eneo la mashamba yenye mimea.

Mtaalamu wa afya amevaa koti la kijani anadunga sindano ya chanjo kwa mtu aliyeketi ,wote wawili wamefunika nyuso zao kwa barakoa ,nyuma yao kuna foleni ya watu wengi wanaosubiri kwa uvumilivu, mazingira ni wazi na kuna ardhi ya udongo na mchanga .

Chumba cha darasa kinaonekana wazi kikiwa na wanafunzi walioketi kwenye madawati wakiegeza migongo yao kwa mtazamaji. Wengi wamevaa sare za buluu na shati za mawaridi na baadhi wamevalia barakoa. Mwalimu amesimama mbele ya darasa akieleza ubaoni kwenye maandishi ya chaki.

Kuna mkusanyiko wa vitu mbalimbali vikiwemo mimea, chupa na vyombo vidogo vikipangwa kwenye kitambaa cha kahawia na pia moja kwa moja chini. Baadhi ya vitu vinaonekana ni kama dawa za jadi au viungo. Sehemu ya mkono wa mtu aliyevalia nguo za kahawia unaonekana juu kulia. Vitu hivi vimepangwa kwa namna inaashiria matumizi ya kimila au kitamaduni.

Mhudumu wa afya amevalia mavazi ya bluu na nyeupe, amesimama karibu na mashine inayohifadhi watoto waliolazwa mapema. Ameweka mkono wake ndani ya mashine, ndani ya mashine kuna mtoto mchanga amelala, mashine nyingine pia ina mtoto mchanga nyuma yake.

Utaona shughuli ya chanjo ikiendelea. Mwanamke mmoja ameketi akiwa amembeba mtoto mdogo na mtaalamu wa afya ameinama chini akimchanja mtoto huyo. Watu wote wazima walio karibu wamevalia barakoa usoni. Wengine waliohudhuria mwanamke na mwanaume wamevaa mavazi mbalimbali na fulana moja ina maandishi.

Mandhari haya yanaonyesha kundi la watu wakiwa wameketi kwenye duara nje. Chini ya anga la bluu lenye mawingu machache, wengi wao wamevalia barakoa na baadhi wamevalia sare zinazofanana, ikiashiria kuwa wanaweza kuwa katika mkutano au warsha. Katikati ya duara mtu mmoja amesimama akiongea nao, akitoa maelezo.

Safari hii tunaona kundi la watu washirika katika shughuli ya kijamii au matibabu. Mwanamke aliyevaa kofia ya buluu na fulana ya njano. Anaonekana akimsaidia mtoto mdogo ambaye ameketi na anaonekana akishikwa na mwanamke mwingine aliyevaa nguo nyekundu na nyeupe. Nyuma yao kuna watu wengine wamevalia fulana za njano kuashiria kuwa labda ni sehemu ya shirika au kampeni fulani.

Katika taswira hii, kitu kikitengenezwa kwa kibuyu kikiwa kimepambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi na kimefungwa kwa kamba nyeupe kimewekwa juu ya chombo cheusi na nyuma yake kuna vyombo vingine mbalimbali ikiwemo chupa za plastiki. Vitu hivyo vimepangwa kwa namna isiyo rasmi na inaonekana kama sehemu ya mkusanyiko wa vitu wa vinyago au tiba asili.

Mikono inasuguliwa na pofu jingi la sabuni. Ikiashiria shughuli ya kunawa. Mapofu meupe yanatanda juu ya ngozi huku matone ya maji yakionekana. Mwanga unaonekana kuangukia kwenye mikono na kufanya mapofu kung'aa.

Mwanamke amesimama amevalia kitambaa cha rangi ya orange kichwani na mavazi marefu yenye rangi nyeupe na nyeusi. Amefunga mshipi mwekundu kiunoni. Ameangalia mbele huku akiwa na mitungi mingi ya maji nyuma yake. Watu wengine na miti pia inaonekana kwa mbali.

Mhudumu wa afya amevaa vazi maalum za kujikinga na maradhi, barakoa, kofia na glavu. Amesimama katikati ya ngazi na meza yenye vifaa vya matibabu ikiwemo chupa za maji, kuna mabango kadhaa yametundikwa ukutani.